Madaktari wawili wa meno wakiwa wamevaa barakoa na kofia vichwani, wakiwa wanatoa huduma kwa mgonjwa aliyelala juu ya kitanda na kupanua kinywa ili achomwe sindano ya ganzi au dawa.

Madaktari wawili wa meno waliovaa barakoa, wakiwa wanatoa huduma kwa mgonjwa, aliyelala juu ya kitanda mmoja akiwa anamchoma sindano na mwingine akiwa anammulika.

Madaktari wawili wa meno wakiwa katika chumba kidogo cha matibabu, wakiwa wanampatia huduma mgonjwa huyu.

Daktari wa meno aliyevaa koti jeupe na kuvaa glavu mkononi, akiwa ameshikilia meno ya bandia, akiwa na kifaa kinachotoa uchafu katika meno hayo aliyoyashikilia.

Mama na mtoto wenye tabasamu pana usoni wakiwa wamevaa fulana za rangi nyeupe wakifanya shughuli ya usafishaji wa meno kwa kutumia mswaki pamoja na dawa ya meno.

Mwalimu akiwa anawafundisha watoto umuhimi wa utunzaji wa mazingira, wakifanya zoezi la kupanda miti katika sehemu iliyo na uwanja mkubwa na nyasi fupi za rangi ya kijani.

Uchafuzi wa hali ya hewa unaosababishwa na uchomaji wa takataka au majani mabichi yanayotoa moshi mzito, ambao uchafua anga kwa kuleta gesi ambayo hahiitajiki katika sehemu hiyo.

mazingira ambayo si salama kwa binadamu kuhishi kwababu kuna maji yaliyotuama ambayo husabababisha mmomonyoko wa udongo au ardhi kukiwa na nyuma paa lilochakaa

Mbaba akiwa ameketi katika kiti, mazingira ya hospitali, akipewa matibabu mbalimbali kwa kupimwa joto kutumia kipima joto kinachomulika kwenye kichwa. Pia kukiwa na kifaa mezani cha kielectroniki kinachopima presha katika mkono.

Kijana wa kiume ambaye ni mtaalamu wa afya akiwa na tabasamu usoni, amevalia fulana na suruali za rangi za bluu akiwa na kalamu yenye kifuniko kagika shati au, mfuko wa shati.

Daktari au mtaalamu wa afya amevaa koti refu la rangi nyeupe akiwa anatoa damu kutoka kwa mgonjwa kupitia kidole kidogo, ili aweze kutambua au kujua mgonjwa anaumwa na nini.

Muuguzi wa kike aliyevaa koti refu la rangi jeupe, akiwa ana mkagua mama mjamzito alielala juu ya kitanda, akiangalia maendeleo ya mtoto aliyoko tumboni kwa kutumia skrini ya komputa iliyopo pembeni.

Kundi la madaktari au wauguzi wakiwa wamevaa makoti marefu ya rangi nyeupe, kichwani wakifunga nywele zao kwa kutumia kitambaa wakiwa wanafanya shughuli mbalimbali ndani ya chumba cha hospitali.

Polisi wa kike aliyevaa sare za kijani akiwa ameketi katika kiti, akimsikiliza mama anayempa maelekezo na kuandika katika daftari kwa kutumia kalamu.

Daktari akiwa amesimama nje ya chumba kidogo kilichotengenezwa kwa kutumia plastiki, ambacho ndani yake kuna mtoto mchanga aliyezaliwa siku siyo nyingi, kikiwa na matobo yanayosaidia kupitisha hewa safi.

Mama alievaa mavazi ya hospitali akiwa ameketi katika kitanda cha wodi ya wamama, akimtazama mtoto mdogo aliepakatwa na kijana wa kiume alieketii katika kitanda hicho hicho.

Mimeawa alovera ambao hutumika kama dawa ya asili au ya kienyeji ili kutibu magonjwa mbalimbali au kupakia katika kidonda au sehemu ulipojikata.

Vikombe viwili vikiwa juu ya meza, ndani kukiwa na mchanganyiko wa majani pamoja na kimiminika chenye rangi ya njano, pembeni kukiwa na majani mabichi, ambayo hutumika kama dawa ya asili, kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali.

Mimea iliyo ota kutoka kwenye vyungu vyenye udongo wenye rutuba, ambavyo majani yake hutumika kama dawa pamoja na magome ya miti dawa hizi za kienyeji hutibu magonjwa mbalimbali.

Majani mabichi yakiwa yamewekwa katika kibao chenye muundo wa duara, yakiwa tayari kwa kuandaliwa na kutumika kama dawa ya asili inayotibu magonjwa mbalimbali.

Vitunguu swaumu vilivyokusanywa sehemu moja vikiwa na punje nyingi za rangi nyeupe ambavyo hutumika kama dawa ya asili au ya kienyeji kwa ajili ya matibabu ya magonjwa mbalimbali.

Mtu akiwa anachuma jani la mimea, ambalo Hutumika kama dawa ya kienyeji au dawa ya asili katika kutibu magonjwa mbalimbali ambayo yameshindikana kutibikakws kutumia dawa za kawaida.

Mimea ya rangi ya kijani iliyo na maua ya rangi ya tofautitofauti ikiwa imeota katika uwanja mkubwa wenye nyasi, ikitumika kama dawa ya kienyeji kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali.

Majani mabichi ya rangi ya kijani yakiwa yamestawi vizuri ambayo huweza kutumika kama dawa ya asili au ya kienyeji kutibu magonjwa mbalimbali yaliyoshindikana kwa dawa za kawaida.

Dawa ya asili iliyo katika mfumo wa kimiminika cha rangi ya njano, ikiwa imehifadhiwa katika chupa na kufungwa vizuri. Dawa hiyo imetengenezwa kwa kutumia vitunguu pamoja na malimao.